Hii ni wodi katika hospitali. Kuna wauguzi ambao wamesimama wakitazama mgonjwa. Wauguzi wawili wamevalia sare ambazo ni za kijani, kuna mmoja ambaye amevalia sare ya buluu na mwingine amevalia nyeupe. Kuta za wodi hii imepakwa rangi nyeupe.

Kuna mama mmoja ambaye amebeba mtoto mchanga, anaongelesha muuguzi ambaye ameketi kwa kiti yenye rangi nyeusi. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigai nyeupe na ukuta zimepakwa rangi nyeupe pia, mlango uko wazi.

Hii ni hospitali. Kuna mhudumu mmoja ambaye amevalia nguo nyeupe na barakoa, anamhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyu amelazwa kitandani. Kwa umbali kuna mgonjwa mwingine ambaye amelazwa kitandani. Dirisha ziko wazi na hazina pazia.

Hii ni hospitali. Kuna daktari ambaye ameketi kwa kiti nyeusi na kuna meza nyeupe mbele yake na kuna mgonjwa ambaye amesimama. Daktari huyo anaangalia tatizo ambayo mgonjwa huyo ako nayo. Kuta za hospitali hii ni nyeupe na sakafu imejengwa kwa kutumia vigae.

Hii ni hospitali. Hapa mbele, kuna mgonjwa mmoja ambaye amevalia nguo yenye rangi ya bluu. Mgonjwa huyo ana nywele mingi. Kuna daktari mmoja ambaye anamsaidia kutembea. Daktari huyo amejifunika na amevalia nguo nyeupe.

Hii ni wodi katika hospitali. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa kitandani kuna wauguzi wawili ambao wanamhudumia. Wauguzi wengine wamesimama huku wakijadiliana. Wote wamevalia barakoa. Ukuta za chumba hiki kimepakwa rangi nyeupe.

Hii ni hospitali. Kuna wauguzi wawili ambao wamevalia aproni nyeupe. Kuta za chumba hiki imepakwa rangi nyeupe. Pia kuna meza moja refu ambayo imepakwa rangi nyeupe. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae.

Hili ni gari la kliniki ya Beyond zero. Kuna watu ambao wamesimama nje ya gari hilo, kuna mwanadada mmoja ambaye anashuka kwa kutumia ngazi. Kwenye gari hilo kunazulia ambayo ina rangi nyekundu imewekwa chini.

Hii ni lori ya kliniki ya Beyond Zero. Ina rangi nyeupe. Kuna ngazi ambayo imewekelewa mlangoni na kuna mtu ambaye amesimama kwa mlango. Kuna watu wengine wawili ambao wamesimama kando. Nyuma ya lori hilo kuna miti.

Hili ni gari ambayo imeandikwa Cure. Gari yenyewe ina rangi nyeupe na sehemu nyingine ina rangi ya kijani. Mbele yake kuna gari nyingine ambayo ina rangi nyeusi. Kando ya gari hili ambayo imeandikwa Cure, kuna mtungi nyeusi.

Gari hili ni ya kliniki ya, beyond zero. Limepakwa rangi nyeupe. Kuna mwanadada mmoja ambaye amevalia rinda ya rangi ya bluu amebeba mtoto wake. Anatembea huku akielekea upande mwingine.

Hi ni lori ya kliniki ya beyond zero kuna watu ambao wamepiga foleni wakingoja matibabu. Lori hii imepakwa rangi nyeupe. Kuna watu ambao wameketi chini na kuna wale ambao wako ndani ya lori hilo.

Hawa ni watoto. Wanafanya uhamasishaji wa afya ya meno. Kuna wale ambao wamevalia vazi nyekundu ambayo imeandikwa mgongoni Be Proud of Your Mouth . Kuna wale ambao wamevalia buibui ya rangi nyeupe.

Kuna daktari mmoja ambaye amevalia aproni nyeupe. Kando yake, kuna mwanadada mmoja ambaye ametabasamu. Anaonyesha meno. Wote wawili wameshikilia picha ambayo inaonyesha mpangilio wa meno mdomoni.

Hii ni maabara. Kuna wanafunzi ambao wamevalia nguo nyeupe pia wamevalia barakoa. Ukuta zimepakwa rangi nyeupe na kuna meza mkubwa ambao wanafunzi wanatumia kufanya zoezi.

Kuna midomo miwili ambayo inaonyesha meno. Iliyo juu, inaonyesha meno ambayo yamebadili rangi na yana rangi ya hudhurungi. Ile ya chini inaonyesha meno ambayo ni meupe. Picha hizi zinaonyesha afya ya meno.

Kuna uso ambao unaonekana ukiwa na tabasamu. Meno zinaonekana, meno zenyewe ni meupe na yamejipanga vizuri. Meno haya yanaonekana kuwa yana afya kwa sababu hakuna shida yeyote ambayo inaonekana.

Mdomo huu unaonyesha meno mtu anasugua meno yake kwa kutumia kijiti meno yake ni meupe na yamejipanga meno hayo yanaonekana kuwa yanaafya mwenyewe anaonekana akiwa ametabasamu.

Hivi ni vifaa ambavyo vinatumika katika matibabu ya meno. Kwenye picha hili, kuna sindano na jino ambayo ina mizizi miwili na kuna vifaa mengine ambavyo vinatumika katika matibabu ya meno.

Mdomo huu unaonyesha meno, meno yenyewe ni meupe na vimejipanga vizuri. Meno haya yanaonekana yakiwa na afya. Mdomo huu unaonekana kuwa mwenyewe ametabasamu.

Huu ni mdomo. Unaonyesha meno. Meno za chini zinaonekana zikiwa na afya. Zile za juu zinaonekana kuwa zina ugonjwa kwa sababu meno tatu zimevunjika na zinaonekana kuwa na shimo.

Kuna midomo minne ambayo inaonyesha picha ya meno. Picha zilizoko juu vinaonyesha meno ambavyo vimevunjika. Ya chini inaonyesha meno ambayo haijavunjika. Mdomo huu umefunguliwa. Meno zimejipanga vizuri.

Kuna picha mbili, picha ya kwanza iliojuu inaonyesha mdomo ambao hauna meno za chini, picha ya pili inaonyesha mdomo ambao umefunguliwa na meno yote ya chini ziko. Meno yenyewe si meupe sana.

Kuna watu ambao wanapewa msaada wa pesa, kuna mama mmoja ambaye amejifunika shuka anapokea pesa. Kuna mwanaume mmoja ambaye anaandika kwenye kitabu na amevalia shati iliyo na rangi ya blue .

Haya ni magari ya wazima moto. Kuna gari moja ambayo inaonekana na taa zinawaka. Kwa umbali kidogo, kuna jengo moja ambayo yana madirisha mengi inaonekana ikiwa kwenye giza.

Maji yamefurika humu. Kuna watu wa msalaba mwekundu ambao wanasaidia kuokoa watu. Watu hao wa msalaba mwekundu wamevalia koti ambazo zina rangi nyekundu. Kuna mmoja aliye mbele amewekelea karai ya rangi ya bluu kichwani.

Hapa kuna mafuriko ya maji, kuna watu ambao wanatembea ndani ya maji hayo. Kuna mama mmoja ambaye ameshikiliwa na mwanaume mmoja ambaye amevalia nguo nyeupe. Kuna watu ambao wanaonekana kwa umbali wakitembea.

Hii ni Lori ya kampuni ya WF Aid inasaidia watu ambao wamepatwa na janga. Kuna watu ambao wamepewa bidhaa, wamesimama mbele ya bidhaa hizo. Kuna mwanamume mmoja ambaye amevalia kaptula na shati ya rangi ya bluu amesimama kwenye mlango wa Lori huo.

Gari hili limeandikwa 911 limepakwa rangi ya kijani na sehemu nyingine imepakwa rangi nyeupe na ya manjano. Kuna mtu ambaye amesimama juu ya gari hilo. Nyuma yake kuna gari lingine ambalo linaonekana likija.

Kuna afisa wa polisi ambao wanaonekana wakiwa wameshikilia bunduki zao. Wanajaribu kulenga mahali. Wameketi kwenye pikipiki. Kuna watu ambao wameangalia upande mwingine ambao wanaendesha pikipiki hizo.

Hili ni gari la ambulensi, limeandikwa emergency medical services , limepakwa rangi nyeupe, na upande mwingine una rangi nyeusi, na nyekundu. Kuna miti ambazo ziko nyuma yake, Gari lenyewe limeegeshwa nyuma ya barabara.

Hapa kuna mafuriko, maafisa wa msalaba mwekundu wanaokoa watu kwa kutumia meli kuna mmoja ambaye amevalia kofia na kuna wale ambao wamevalia sare za msalaba mwekundu, kando ya kuna miti.

Maji yamefurika. Kuna watu watatu wa msalaba mwekundu ambao wanaokoa mtoto. Mmoja amebeba mtoto na amemwekelea kwenye mabega yake. Kando ya maji hayo kuna jengo ambayo inaonekana kuwa ni ya kitongoji duni.

Huu ni mfereji wa maji. Chini ya mfereji huu, kuna ndoo ambao umewekwa. Kuna tone la maji ambayo inaonekana ikimwagika. Mfereji huu una bomba wa rangi ya bluu.

Watu hawa wanafanya usafi wa mazingira. Wamevalia kofia. Nyuma yao kuna watu ambao pia wanafanya usafi wa mazingira. Kuna jengo moja ambayo imejengwa kwa kutumia mabati na limepakwa rangi ya kijani. Nyuma ya hiyo jengo kuna ghorofa moja ya mawe.

Hii ni sabuni ya kunawa mkono. Sabuni yenyewe ina rangi ya buluu. Sabuni hiyo imewekwa kwenye chupa. Kando ya sabuni hiyo kuna barakoa moja ambayo ina rangi ya buluu pia.

Hiki ni kitongoji duni. Kuna takataka ambazo zimepangwa hapa mbele. Kuna watu ambao wamevalia shati zenye rangi ya kijani wanasaidia katika kusafisha. Kuna lori moja ambayo inabeba takataka. Lori hiyo ina rangi ya kijani.

Kuna gari moja ya rangi nyekundu ambayo imeangukiwa na mti. Kuna mtu anaonekana akitembea kwa umbali. Kuna miti mingine ambayo bado yamesimama. Kando ya miti hizo, kuna vyumba ambavyo vimejengwa.

Hii ni lori ya kliniki ambayo inajulikana kama Mobile clinic ni ya kampuni ya AMREF. Mbele yake kuna gari moja ndogo. Hali ya anga inaonekaka kuwa tulivu ingawa kuna mawingu meupe.

Hiki ni chumba cha hospitali. Sakafu yake imetegenezwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kuna meza ambayo ni nyeupe na kuna viti viwili ambavyo ni nyeusi, kuna kimoja ambacho ni cha plastiki. Ukuta wake umepakwa rangi na dirisha umefunguliwa.

Kwenye meza kuna vifaa ambavyo vinatumika katika tohara. Meza yenyewe imetandikiwa kitambaa ambayo ina rangi ya kijani. Kuta za chumba hiki kimepakwa rangi nyeupe.

Hapa mbele, kuna dawati moja. Juu ya dawati hilo kuna kompyuta ambao uko wazi. Kafu imejengwa kwa kutumia vigai nyeupe. Kuta za chumba hiki kimepakwa rangi ya bluu, na mezani kuna kitabu kimoja.

Kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi huku akiwa amefunga macho yake. Nyuma yake kuna tangazo la Mathare National Teaching and Referral Hospital. Inaonyesha siku ambazo zimesalia kabla ya kufika siku ya kuadhimisha siku ya afya ya akili duniani.

Picha hii imeandikwa mental Health awareness month. Kuna mama mmoja ambaye ameketi huku ameshikilia kichwa chake. Anaonekana kuwa anawaza sana. Kwenye picha hii kuna maandishi ambayo yameandikwa kike ambacho unafaa kuambia mtu ambaye anamatatizo ya mawazo.

Hii ni dawa ya Vitamin A, iko kwenye chupa ambayo ina rangi ya hudhurungi. Chupa yenyewe ina kifuniko ambayo ni nyeupe. Hizi ni tembe 100. Mtu anatakiwa kumeza tembe moja kwa siku.

Dawa hii inajulikana kama Vitamin B5 . Ina miligramu mia sita na tisaini. Ni ya kampuni ya Health Aid . Imeandikwa kwa kutumia maandishi meusi na kuna sehemu ambayo imeandikwa kwa kutumia maandishi meupe.

Dawa hii inajulikana kama dexazon , iko kwenye chupa ya glasi. Dawa hii inatumika katika kutibu uvimbe. Chupa yenyewe ina kifuniko, na pia ina maandishi.

Kuna mtoto ambaye amelazwa kwenye kitanda anaonekana kuwa anapewa chanjo mhudumu ambaye anampatia chanjo amamfinya mdomo wake ili dawa iweze kuingia ukuta umepakwa rangi nyeupe.

Kuna muhudumu wa afya ambaye anapatia mtoto chanjo. Mtoto huyo amebebwa na mama yake. Muhudumu amevalia kofia nyeusi na miwani. Mama ya mtoto huyo amevalia kofia yenye rangi ya manjano. Kuna afisa mmoja ambaye amevalia sare amesimama huku akiwatazama.

Hili ni wadi katika hospitali. Kuna mtoto ambaye amefunikwa kwa kutumia shuka ya masai. Na kuna muuguzi ambaye amesimama kando yake, huku ameshikilia sindano mkononi. Amevalia sare ambayo ina shati nyeupe na suruali ya rangi ya bluu.

Huyu ni muuguzi. Muuguzi huyu anatoa dawa kwenye chupa kwa kutumia sindano. Muuguzi huyo amevalia barakoa yenye rangi ya bluu na shati yake ambayo ni sare yake ya kazi ni ya rangi nyeupe.

Huyu ni daktari wa meno anamwangalia mtoto mmoja ambaye amesukwa nywele, mtoto huyo amewekelea barakoa yake shingoni na amevalia nguo yenye rangi nyeupe. Kuta za hospitali hii zimepakwa rangi nyeupe. Mtoto huyo ameketi kwenye kiti cha plastiki yenye rangi ya bluu .

Kuna mwanadada mmoja ambaye amevalia shati nyekundu, amesuka nywele zake. Kuna daktari ambaye anamdunga kwenye mkono wake. Daktari huyo amevalia barakoa. Uso wa daktari huyo hauonekani vizuri.

Hii ni hospitali. Hapa mbele kuna mtoto mmoja mchanga ambaye anasaidiwa na daktari. Ana sindano mkononi. Kwa umbali, kuna vitanda vingine vya watoto ambavyo vinaonekana. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae.

Kuna mtoto mmoja ambaye amebebwa na mama yake ,Mhudumu wa afya anampatia dawa kwa kupitia mdomoni. Mhudumu na mama yake wamevalia barakoa. Kuna watu wengine ambao wameketi kwenye viti ambao wamevalia barakoa.

Mtoto huyu ambaye amebebwa na mama yake anapewa chanjo kwenye mguu. Kuna muuguzi ambaye anamdunga. Mama yake amevalia nywele ambayo ni bandia. Mama huyo ameketi kwenye kiti ambayo ni ya plastiki.

Hii ni hospitali, kuna wauguzi ambao wamevalia nguo ya rangi ya waridi. Hapa mbele, kuna mama mmoja ambaye ameshikilia mtoto wake na amevalia barakoa. Kila mtu huku ndani amevalia barakoa.

Kuna mikono ambayo imeumia. Mkono mmoja una vidonda juu ya vidole na mkono mwingine umefungwa kwa kutumia kitambaa cheupe. Mtu mwenye mikono hiyo amevalia shati ambayo ina rangi nyeupe na suruali ya rangi ya bluu.

Mmea huu unatumika kama dawa ya kienyeji. Unawasha ngozi ukikugusa. Ina majani madogo, kando yake kuna nyasi ambazo zimemea na kwa umbali kabisa kuna mawe ambazo zimepangwa.

Huu ni mgomba wa ndizi. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kuashiria kuwa hayajaiva. Yana matawi ambayo yana rangi ya kijani na kuna moja ambayo imekauka, ina rangi ya hudhurungi.

Mmea huu unatumika kwa kutengeneza dawa ya kienyeji. Ina majani ambayo ina rangi ya kijani kibichi. Majani yake ni madogo. Chini kuna nyasi ambazo zinaonekana zikiwa zimemea.

Hapa mbele kuna mti ambao unajulikana kama mshubiri, unatumika kama dawa ya kienyeji. Ina matawi marefu yenye miba, nyuma yake kuna mti mwingine ambao una majani madogo.